Ndizi ni chakula ambacho inaweza kutumiwa wakati mtu anataka kupika ndizi inakatwa kisha inakaangwa.

Mama huyu anakama ng'ombe hii, anakama ng'ombe hii na maziwa kwenye kifaa hiki ambacho kiko hapa.

Ng'ombe huyu iko kwenye zizi na mtu anakama ng'ombe huyu.Ng'ombe huyu inakamuliwa, baada ya kukamuliwa maziwa inaweza kupelekwa kwenye mahali ambapo inapelekwa kisha malipo unalipwa hapo.

Mashini hizi zinatumiwa kukamua Ng'ombe, na baada ya mashini hii kukamua Ng'ombe, zinatolewa kwenye titi la Ng'ombe Kisha titi hiyo linaoshwa na kisha Ng'ombe zinapewa maji na kulishwa.

Kwenye mahali hapa ni mahali ambapo mama huyu anaweza kukama ngombe hii. Maziwa yameweza kukamuliwa kwenye kifaa hiki ili iweze kupelekwa na kuweza kuchemshwa ili kutumiwa kwa matumizi ya nyumbani.

Ndizi hii ni mmea ambayo inaweza kupandwa katika shamba na ndizi ikiweza kukomaa inaweza kutumika kama chakula na pia ndizi inaweza kupelekwa sokoni ili ieze kuuzwa na kuweza kupata mapato ya kuweza kutumia kwa mahitaji yako.

Wanabiashara hulete ndizi zao ili kuja kuuza kwa jumla katika soko la ujumla. Wanabiashara hawa hulete ndizi zao alafu baadaye wanauzia watu wa rejareja ama watu wa kibinafsi wanaenda kula. Lakini sana sana huwa wanalete kwenye soko ili wauzie watu wa ujumla katika nchi mbalimbali za Kenya.

Ndizi hii inaweza kupelekwa kwenye soko hili na ndizi pia unaweza kupata mapato ama kupata pesa ambayo unaweza kutumia kwa matumizi yako na pia ndizi unaweza kutumia kama chakula.

Ndizi hiyo imeweza kuiva kwenye mti na kitu cha muhimu ni ndizi inaweza kutumiwa kama chakula ama ndizi pia unaweza kupeleka sokoni ili kuweza kuuza na kupata mapato.

Mwendeshaji boda boda ni mtu ambaye anafanya kazi kwa barabara na anaweza kusafirisha mitungi hizo ambazo zinawekwa maziwa kutoka upande moja hadi upande mwingine.

Mimea ya mahindi ni mimea ambayo inapandwa katika mashamba na pia unaweza kupata mazao mazuri. Na mahindi hii inatumiwa kama vyakula na pia vinawezwa kupelekwa sokoni ili kuweza kuuza na kupata mapato ambayo inaweza kusaidia kwa majukumu mengine.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho maziwa inatumiwa kupimwa na wakati mtu anataka maziwa kifaa hiki kinatumiwa ili kupima maziwa huyu mtu anahitaji.

Ndizi ambazo zimeiva ni manufaa kwa kuwa unaweza kutumia ndizi hizi kama chakula na pia ndizi hizi unaweza kupeleka kwenye soko ili kuweza kuuza na kupata mapato ambayo mtu anaweza kuitumia.

Kuna maziwa ambazo zinaekwa kwenye jerikeni na kuna bodaboda ambayo inabeba maziwa haya kutoka kituo cha nyumbani hadi kituo ambako maziwa inapelekwa.

Uchafu umeweza kumwagiwa katika eneo hili na ng'ombe wanakula chakula ambavyo vimeweza kumwagwa kwenye pipa huu, inaonyesha kuwa ng'ombe hizi haziko kwenye hali nzuri

Lori hii ni lori ambayo inabeba maziwa kutoka watu tofauti tofauti kisha inapeleka kwenye kiwanda hicho cha kutegeneza maziwa.

Mtu huyu anaweza kuweka maziwa kwenye jerikeni ambayo iko kwa gari na maziwa hii inaweza kusafirishwa kutoka upande moja hadi mahali ambapo maziwa inapelekwa.

Mtu huyu ameweza kubeba mziwa hadi kituo hiki na maziwa haya ni maziwa mazuri ambayo yameweza kuchukuliwa katika eneo tofautitofauti na maziwa haya yanaweza kumwagwa katika sehemu hili ili kuwezesha uboraji wa maziwa.

Ndizi ni kitu cha muhimu katika shambani kwa kuwa ndizi inaweza kutumiwa kama chakula na pia ndizi inaweza kupelekwa kwenye sokoni ili kuweza kuuza na kupata mapato.

Ndizi ni mmea ambayo iko shambani. Na mtu anaweza kutoa ndizi hii na kupeleka sokoni ili kuweza kupata biashara na kupata mapato. Na pia ndizi inaweza kutumiwa kama chakula.

Mkulima huyu ambaye ameweza kunyunyizia dawa katika mgomba lake na kuhifadhi mgomba yake ili kuweza kupata mazao mengi na kuweza kuunda ndizi.

Ndizi inaweza kupandwa katika mashamba na wakati ndizi imeweza kukomaa inaweza kutolewa kwa shamba kisha inapelekwa katika soko ili kuuzwa na kuweza kupata mapato, na pia ndizi inaweza kutumika kama chakula nyumbani.

Hapa ni zizi la ng'ombe ambao ng'ombe hizi kuna zenye zinakunywa maji, kuna ng'ombe zingine zimelala na pia imo kwenye hali nzuri.

Ndizi ni matunda ambayo ni mzuri katika mtu kwa kuwa mtu anaweza kufaidika na ndizi hii anapokula na pia ndizi unaweza kupeleka sokoni ili uweze kupata mapato.

Ngombe hizi, zimefungwa katika, nyumba hii ya ufugaji wa ngombe, na mtu huyu anaonekana kuwa anafanya usafi kwa ngombe hizi.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho kimeshonwa na kifaa hiki pia ni kifaa ambacho ugali unawezwa kuwekwa na ugali hiyo haiwezikuwa baridi kwa muda mfupi na inafanya ugali iwe mtamu sana.

Kwenye ukulima kuna upandaji wa mahindi hizi mahindi waweza kuleta shida wakati mwingine kwa sababu magonjwa ambayo wanasababisha kuleta madhara katika mahindi haya, lakini Kwa uzuri Kuna dwa bazo unaeza kuzadia kunyunyisa alafu unaweza kuzadia hili mimea ipate kumea vizuri hizo dawa usaidia sana.

Ndizi ni mmea ambayo inapatikana katika mashamba na ndizi pia unaweza kupeleka sokoni ili kuweza kupata mapato na pia ndizi inaweza kutumika kama chakula.

Mkulima huyu ameweza kuimwagia maziwa katika mashini ili ili kuweza kuunda yogati ambazo zinaweza kuuzwa ili mkulima apate mazao mengi.

Ng'ombe hizi zimeweza kufungwa na inaweza kusaidia wakati inakamuliwa ili kupata maziwa mzuri na kwa wingi, ng'ombe hizi ni ng'ombe ambazo zinaleta maziwa kwa wingi.

Ndizi ni mmea ambayo inapandwa shambani, na ndizi ikiweza kuwa na kukomaa, inaweza kuchunwa kwenye shamba, na kupelekwa karika soko, ili iweze kuuzwa.

Migomba hii inaweza kulitumia au kuzaa kwa mandizi mwa binadamu.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho maziwa inawekwa na kuweza kupelekwa kwa mahali ambapo inafaa kupelekwa . Maziwa haya yanaweza kuchemshwa na kuweza kupelekwa kwenye kituo hicho cha maziwa .

Maziwa ambayo yameweza kuharibika ni maziwa yale yakichemshwa hayawezi kuchemka. Maziwa hiyo ni maziwa ambayo inaweza kuharibika na kitu ambacho kinafaa kufanywa ni kumwagwa kwa maziwa hiyo.

Ufugaji wa ng'ombe kwenye bara huwa ni jambo la maana sana, unapata ufugaji wa ng'ombe husaidia kuleta maziwa na hizo maziwa waeza kuchukua kwenye jiji na husaidia sana, ingawaje kuna njia duni katika bara za kufuga ng'ombe, lakini baadaye huleta manufaa kubwa sana.

Kifaa hiki ni kifaa ambacho kimetengenezwa ili kuweza aliyepima hii ya maziwa na jinsi maziwa iko na kifaa hiki pia kinaweza kujua kama maziwa hayo ni mazuri ama ni mabaya.

Ndizi ina faida katika jamii kwa kuwa mtu anaweza kutumia ndizi kama chakula nyumbani na pia ndizi unaweza kupeleka sokoni ili kuweza kukusaidia kupata mapato ambayo unaweza kukuletea pesa na kutumia kwa matumizi yako.

Ndizi hii ni ndizi ambayo imeweza kukomaa. Na mtu huyu ameweza kutoa maganda ya ndizi hiyo kwa kuwa ndizi hii inaweza kutumika kama chakula cha kula.

Katika shamba, kuna mmea wa ndizi ambayo imepandwa na mimea hii ya ndizi ina faida mingi kwa kuwa ndizi hii inaweza kutumika kama chakula na pia ndizi hii unaweza kupeleka kwa soko ili uweze kupata pesa ambayo inaweza kukusaidia.

Sahemu hii ni sehemu ambayo mimea wa ndizi imepandwa na imeweza kutengenezwa na kupaliliwa mzuri. Ndizi hii inaweza kumaliza mwezi moja ili kuweza kupata mapato ambayo unaweza kupeleka sokoni na kuweza kuchukulia kama chakula.

Wanyama hawa wameweza kukaa na kupata lishe bora . Nyasi hizi zimeweza kuwafanya ng'ombe hao kupata mazao ya maziwa haya na maziwa haya yana majukumu mengi katika mwili ya mwnadamu.

Ukulima ni kitu cha maana. Upandaji wa mahindi ni kitu cha maana katika ulishaji ya nchi yetu na imeleta dhamana. Mimea ya mahindi imeweza kupandwa ikiwa ndogo, ikiwa

Teknolojia ya kisasa ambayo unafanya kunyonya maziwa kwa ng’ombe, na kuhifadhi maziwa kwa ng’ombe. Kiteknolojia hiki pia huweza kulichunga titi la ng’ombe ili kuweza kuizuia kupata kwa madhara.